Mnunuzi, mmoja, wa jinsia ya kiume, yuko nje ya duka, anazungumza na mnunuzi alioko ndani, baiskeli, ilio na mzigo mbele, na nyuma, imeegezwa nje, ya duka, hio, kijana, mmoja, amekalia, pikipiki ilio kando ya baiskeli hio.

Wauzaji wa mboga wameketi nyuma ya vibanda vyao. Muuzaji mmoja wa kiume anamuuzia mnunuzi wa kike. Nyuma yao wauzaji wa bidhaa zingine kama vile nguo wanaonekana magari yanapita kwenye barabara.

Vitambaa vya kutengeneza manguo ya aina ya kiafrika zimekunjwa na kuwekwa vizuri kwenye kabati lililogawanyishwa katika makundi. Vitambaa vingine vimeanikwa kwenye raki ya kuonyeshana manguo kwa minajili ya uuzaji. Kwenye sehemu nyingine juu kabisa viatu vimepangwa vizuri.

Watu watatu, wavulana wawili na msichana mmoja wamesimama nje ya jumba la ghorofa kwenye sehemu ya maegeesho ya magari katikati ya gari jeupe na nyingine nyeusi . Wanatazama kwenye simu na wanaonekana kuwa wenye furaha nyingi.

Mikono miwili inaonekana kushika simu. Kwenye simu, programu ya kutuma pesa iliyovumbuliwa na safaricom ijulikanayo kama vile mpesa imefunguliwa. Kidole cha gumba cha mkono wa kulia kinaonekana kama kunabofya chaguo iitwayo lipa na mpesa.

Muuzaji mmoja yuko ndani ya duka la kuuzia maziwa linaloitwa GSP Milk picha ya maziwa na bidhaa zingine zinazotokana na maziwa zimechorwa kurembesha duka hii.

Magari yapatayo saba ya aina sawa lakini ya rangi tofauti yamepangwa vyema kwenye sehemu ya kuuzia magari, nambari za uzajili hazionekani Mataa ya kulia yamewashwa kwenye magari yote.

Wanaume wawili wanasalimiana huku aliyevaa suti ya rangi ya bluu anampokeza mwenzake kufunguu cha gari nyeupe iliyo nyuma Yao. Kuna gari jingije nyeusi linaonekana kwa umbali.

Bidhaa za kuuzwa zimepangwa kwenye makundi nje ya duka moja, kuna sda zilizowekwa kwenye friji tano, soda zilizopangwa kwenye karatasi, bidhaa zilizoko kwenye magunia na kadhalika.

Wanunuzi wawili wamesimama mbele ya duka wa kwanza amevalia nguo nyekundu kutoka juu hadi chini, mkono wake wa kushoto uko ndani ya mfuko wa nyuma wa suruali yake, wa pili anatazama kushoto bali hatazami muuzaji.

Gari tatu za aina ya Mercedes Benz, zimepangwa kwenye sehemu za uuzaji wa magari, nambari za usajili hazionekani, mbili ni za rangi nyeusi na moja nyeupe, taa za kurembesha zimewekwa juu ya magari haya.

Gari za aina ya Mercedes , zimepangwa kwenye sehemu ya kuuzia magari iliyoandikwa Mercedes Center Limited . Ni gari za aina ya Mercedes sawa lakini, ni rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yameegezwa kwenye sehemu ya kuegeza magari iliyotengenezwa na barabara ya lami. Anga inaonekana kupendeza sana huku rangi ya machungwa ikionekana kwa umbali.

Duka la kuuzia maziwa limeandikwa milk ATM picha za ng'ombe maziwa na mtoto wa kike zinaonekana mashine ya kuuza maziwa pia inaonekana.

Viatu vya aina tofauti vimepagwa kwenye kibanda na muuzaji. Vyote ni vya kufaliwa na wanaume . Kwenye kitanda kingine kinachokaribiana na hicho ,muuzaji mmoja anayeuza manguo ameketi chini.

Kibanda kimepangwa vizuri na kinavutia sana, kwa kuwa kina matunda na mboga za rangi tofauti, kama vile, nyanya nyekundu, vitunguu vya rangi ya zambarau, pilipili hoho za rangi nyekundu, njano na kijani, avocado za rangi ya kijani na viungo vingine vingi kama vile, karoti, dania, malenge na kadhalika.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yameegeshwa kwenye uwanja uliojaa nyasi, uwanja huu umezingirwa na miti mirefu wasichana wawili wameketi kwenye nyasi na msichana mmoja na wavulana wawili wamesimama mbele ya magari haya.

Kadi ya Anziano Insurance Agency, imetengenezwa kwa kutumia rangi tofauti kama vile nyeusi, bluu , nyeupe, na manjano. Kuna picha ya familia moja ya baba, mama na mtoto kwenye kadi hii. Nambari za kuwafikia, na pia maelezo ya mtandao wao, pia zimewekwa hapo.

Watu wengi wako sokoni, wauzaji pamoja na wanunuzi. Japo wanauza vitu vya aina nyingi, wengi wao wanaonekana kuuza ndizi. Kuna matope mingi sana na wanaonekana kuwa wamevaa viatu vya kujikinga kutokana na matope. Pia wengine wanatumia miavuli.